Sham ba kubwa la mboga zilizopandwa kwa kutumia mfumo wa hydroponiki unaonekana safu mingi za mimea ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba meupe yanayopitisha maji na virutubisho

Mfumo wa bustani ya hydroponic yenye ghorofa unaonekana ukiwa ndani ya nyumba. Katikati ya mfumo huu kwenye mtungi wa chini kuna neno, kabichi, lililoandikwa kwa mkono likionyesha kuwa mmea huu umepandwa hapo.

Wanaume wawili wamo ndani mwa chafu kubwa ambayo inaonekana kuwa imetumika kwa kilimo. Chafu yenyewe ina paa la plastiki jeupe na kuta zake pia zimefunikwa kwa nyenzo sawa. Ndani ya chafu kuna safu nyingi za mimea mirefu.

Mfumo wa kilimo ambamo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Zimepandwa kwenye miundo wima yenye mabomba au mifereji. Mfumo huu unaonekana kuwa ndani ya jengo ili kudhibiti mazingira na hali ya hewa.

Mimea inalimwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa. Inaonekana kuwa ya kijani kibichi na yenye afya nzuri. Kuna mistari kadhaa ya mabomba na kila bomba lina matundu ambamo zimepandwa kwa ushwari.

Shamba kubwa la mboga zilizolimwa kwa kutumia mfumo wa hydroponic unaonekana. Mboga hizi zimepandwa kwenye mirija mirefu unaonekana. Mboga hizi zimepandwa kwenye mirija mirefu iliyopandwa kwa safu na kupandishwa kidogo kutoka ardhini.

Mfumo wa kilimo cha hidroponiki ambapo mimea inalimwa bila udongo ikitumia maji yenye virutubisho inaonekana. Kuna mimea mingi yenye majani mabichi yaliochanua vizuri ikiwa imepanda kwenye mabomba meupe.

Mfumo wa kilimo cha hidroponiki ambacho hutumia mabomba kupanda mimea bila udongo inaonekana. Safu kadhaa za mabomba yalipangwa kwa usawa yakiwa na matundu madoo ambayo yamekatwa juu yake yanaonekana. Ndani ya baadhi ya matundu hayo kuna mimea midogo iliyopandwa.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea ya saladi inakua katika mabomba meupe yenye matundu unaonekana. Mabomba haya yamepangwa kwa mistari na yanaonekana kuwa na maji yanayotiririka ndani yake.

Ng'ombe kadhaa ndani ya zizi au banda la ng'ombe wanaonekana. Wana rangi mbalimbali ikiwemo kahawia na nyeupe na mweusi na nyeusi. Wana nambari kwenye masikio yao. Wanajilisha kutoka kwenye rundo kubwa la malisho lililowekwa mbele yao.

Idadi kubwa ya wafanyikazi wamo ndani ya jengo kubwa linaloonekana kuwa kiwanda cha kuchakata maua. Wamevalia sare za kazi zenye rangi tofauti kama vile kijani, buluu na nyekundu, baadhi ya wana kofia za rangi ya chungwa.

Chafu kubwa iliyofunikwa kwa plastiki nyeupe au ya uwazi unaonekana. Ndani yake kuna mimea mingi ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu ndefu. Muundo wa chafu una matao ya chuma au mabomba yanayoshikilia funiko la plastiki.

Kiwanda cha kupanga maua ambapo maua yanatayarishwa kwa ajili ya kuuzwa unaonekana. Wafanyakazi kadhaa wamevalia sare za kijani na nyeupe wakiwa wamejishughulisha na kupanga na kuandaa maua ya rangi tofauti kama vile manjano na mekundu.

Gala kubwa ambalo linaonekana kuwa zizi la ng'ombe limejaa ng'ombe wengi weusi na weupe. Ng'ombe hao wamefungiwa katika vizimba vya chuma. Dari ya gala hilo lina muundo wa mbao na kuna taa nyingi zilizowashwa juu.

Mandhari mzuri ya shamba ya chai inaonekana. Katikati kuna njia nyembamba ya udongo mwekundu inayopita. Mashamba haya ya chai yanapanda juu ya vilima vilivyo mbali. Juu ya vilima hivi kuna miti mingine na mimea.

Shamba kubwa la mananasi yanaonekana. Mananasi mengi yanaonekana yakikua kwenye mimea yake huku baadhi yakiwa yameiva na mengine yakiendelea kukua. Shamba linaonekana kupanda mlima mdogo.

Mwanamume anatembea katika shamba akiwa amevalia koti la bluu iliyokolea, suruali na buti za mvua, pia amebeba mkoba mgongoni mwake. Shamba hilo lina mimea mingi ya kijani kibichi inayoonekana kuwa mahindi na mimea mingine midogo midogo.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu unaoonekana. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kando ya kila safu ya mimea ukiwa na mabomba meusi yanayopita karibu na mizizi ya mimea.

Shamba kubwa lililopandwa mimea michanga labda mahindi au mazao mengine ya nafaka unaonekana. Mimea imepandwa kwa safu ndefu zilizonyooka vizuri. Kati ya kila safu ya mimea kuna mfereji mdogo uliojaa maji, ikionyesha kuwa shamba linafanyiwa umwagiliaji.

Shamba hili limelimwa vizuri na lina udongo mwekundu. Katika upande wakulia wa picha, kuna mimea midogo iliyopandwa kwa mistari. Inonekana kama mimea ya mboga. Nyuma ya shamba hilo kuna miti mirefu ambayo inaweza kuwa sehemu ya msitu, au shamba jingine la mti.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa safu unaonekana. Shamba hili linaonekana kuwa likipata umwagiliaji kupitia mfumo wa vinyunyuzi vya maji. Kuna idadi ya vinyunyuzi vilivyopangwa kwa mistari vikinyunyiza maji juu ya mimea.

Mtu anafanya kazi shambani ambapo anaonekana akishughulika mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna mabomba meusi na kijivu yaliyopangwa kwenye mifereji ya udongo na kuna mimea shambani. Mtu huyo amevalia kofia na shati la buluu.

Shamba dogo la bustani au vitalu vyenye mistari ya mimea midogo iliyopandwa inaonekana. Udongo unaonekana kuwa mweusi na wenye rutuba. Kuna mabomba inayopita katikati ya mistari ya mimea.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu na mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu unaonekana. Kuna mtu mmoja aliyevalia nguo za buluu, ameinama akifanya kazi shambani.

Shamba lililolimwa ambapo mimea michanga imepandwa kwenye mistari inayoonekana. Kuna mfumo wa umwagiliaji unaotumia vinyunyiziaji ivnavyorusha maji hewani na kuyaeneza kwenye mimea. Udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia na mimea ni ya kijani kibichi.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo unaonekana. Kuna safu kadhaa za matuta yaliyoinuka yakionyesha kuwa udongo umetayarishwa kwa kupanda. Matuta haya yanaonekana kuwa na udongo wenye rangi ya kahawia unaoashiria udongo wenye rutuba.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani unaonekana. Bomba nyeusi ya umwagiliaji imewekwa chini ikiwa na viunganishi vidogo vyekundu vinavyotoa maji polepole kwenye udongo. Mbegu ndogo za mimea zinaonekana zikichipuka karibu na mfumo huo wa umwagiliaji.

Shamba kubwa la mahindi lenye mimea midogo na ya kijani kibichi linaonekana. Mfumo wa umwagiliaji unaotumia bomba nyeusi kubwa ambalo limetobolewa linatumika. Maji yanatiririka kutoka kwenye matobo hayo na kuunda vijito vinavyopita katikati ya mistari ya mahindi.

Shamba kubwa la vitunguu maji lillopandwa kwa safu linaonekana . Udongo unaonekana kuwa mwekundu na unyevu ikionyesha kuwa umelimwa na kutunzwa vizuri. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika shambani.

Mfereji mrefu uliyotengenezwa kwenye udongo ukiwa na bomba refu jeupe lililowekwa ndani yake unaonekana. Mfereji huo umepakana na mashamba ya mimea ambapo upande moja unaonekana kuwa na mahindi na upande mwingine mimea ya kijani kibichi.

Shamba kubwa lenye mimea mingi ya kijani kibichi iliopandwa kwa mistari mirefu na ilioonyoka inaonekana. kati ya mistari ya mimea kuna mfereji mwembamba wenye maji yanayotiririka yakionyesha mfumo wa umwagiliaji unatumika kulisha mimea.

Shamba hili limefurika maji. Kuna mistari ya mimea midogo ambayo yanaonekana kama mahindi iliyopandwa kwenye matuta ya udongo na maji yamesimama kati ya matuta hayo. Hali hii inaashiria mafuriko au umwagiliaji kupita kiasi.